Kifurushi cha dawa ya wanyama hasa kuku, kifurushi hiki kilicho na jina na kimeandikwa kina mchanganyiko wa vitamini, elektrodiki na deksitozi kimebuniwa kupambana na msongo wa mawazo kwa kuku, vifaranga na kuku wa mayai. Hii inaashiria bidhaa zinazopatikana kwenye maduka ya agroveti.

Dawa maalamu inayo tumika kutibu wanyama kama vile mbwa na paka, dawa hii ambayo ni antibayotiki inayopatikana kwenye milimita sitini, hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua wanyama hawa ikiwemo mbwa na paka.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za kilimo, kama vile agroveti na dawa za wanyama, ndani ya duka hili ukiwa na pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, hii ikiashiria uuzaji wa bidhaa hizi ili kutibua nyama pamoja na kuongeza uzalishaji wa mazao bora katika shughuli za kilimo.

Watu wawili wakiwa wameketi kwenye viti na nyuma yao kukiwa kuna nembo iliyoandikwa 'osho', ikiashiria kwamba hawa ni wauzaji waliojikita kwenye uuzaji wa mbembejeo na mbegu za kilimo ilikuwasaidia wakulima kupata mazao safi.

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo yenye rangi nyekundu akiwa amesimama ndani ya duka analojishughulisha na uzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama. Duka hili huashiria uzaji wa bidhaa hizi ambazo ni maalumu kuingiza uzalishaji katika sekta ya kilimo.

Watu wawili waliosimama kando ya mifuko yenye rangi nyeupe, ikiwa imeandikwa kwa maandishi yenye rangi ya kijani; mifuko hii ina mbolea ambayo hutumika kama pembejeo safi ya kilimo, inayosaidia wakulima kupata mazao bora.

Mtu mmoja akiwa amechuchumaa ndani ya ghala kubwa, ambalo kuna mifuko ya mbolea ikiwa imewekwa vizuri kwa mpangilio maalumu tayari kwa ajili ya kusambazwa kwa wakulima, uwepo wa bidhaa hii husaidia katika uzalishaji wa bidhaa bora kwenye shughuli za kilimo

Mifuko mitatu yenye rangi nyeupe ikiwa imeandikwa kwa maandishi yenye rangi kijani pamoja na njano, ikiashiria kwamba ni mifuko yenye mbolea ndani yake kuanzia kilogramu kumi, ishirini na tano, hamsini. Hii inaashiria uuzaji pembejeo bora na safi za kilimo kwa ajili ya ukuaji mzuri wa mazao shambani.

Dawa ya wanyama; hii ni dawa ya majimaji ya kutibu minyoo kwa mifugo kama vile ng'ombe na mbuzi. Dawa hii ikiwa na kiambato, inaashiria kwamba inapatikana kwenye maduka ya dawa za mifugo au agroveti.

Kifungashio chenye rangi nyeupe kilichoandikwa kwa rangi nyeusi kikiwa na picha ya mifugo aina ya kuku pamoja na njiwa, kifungashio hiki pia kina tarehe ambacho kinaashiria mwisho wa kutumia dawa hii. Dawa hii hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua ndege hawa.

Dawa maalumu ya wanyama inayotumika kutibu mbwa, ikiwa na maelekezo ya kuanzia kilo nne nukta tano mpaka kilogramu kumi kwa mbwa. Dawa hii husaidia katika kutibu magonjwa mbalimbali kwa mifugo hawa.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa kama vile dawa za wanyama kukiwa na rafu zenye rangi nyeupe na kumepangiliwa dawa tofautitofauti zikiwa zimebandikwa chapa za rangi tofautitofauti hii inaashiria uuzaji wa dawa za wanyama pamoja na ''Agroveti''.

Kifungashio kikubwa chenye mbolea ndani yake, kifungashio hiki kikiwa kina nembo ya kampuni pamoja na maandishi mengine yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi pamoja na kijani. Mbolea hii ambayo ni ya kemikali, iliyotengenezwa kwa naitrojeni, potasiamu, na kalsiamu iko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima ili kuweza kupata mazao bora.

Mwanamke mmoja amesimama ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa mbegu za mazao ya kilimo. Ameshikilia pakiti yenye mbegu za zao flani huku kwenye rafu kuna mbegu zingine, hii inaashiria uuzaji wa mbegu bora kwa ajili ya kilimo.

Chupa na boksi ya dawa ya wanyama, dawa hii imetengenezwa mahsusi kwa ajili ya kutibu masikio ya wanyama hasa mbwa na paka. Chupa ina maandishi yanayo onyesha matumizi yake na ina picha ya wanyama kama vile mbwa na paka. Hii inaonyesha jinsi dawa za wanyama zinavyopatikana na kutumiwa katika maduka ya "Agroveti" na dawa za wanyama.

Dawa ya wanyama, inayotumika kutibu magonjwa kadhaa kwa wanyama aina ya paka na mbwa. Dawa hii inayopatikana kwenye mililita mia mbili ikiwa ndani ya chupa na ni dawa ambayo inatumika kutibu matatizo mbalimbali, kama vile kuharisha kwa mifugo hawa.

Mfuko wenye rangi nyeupe wenye maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi pamoja na kijani, mfuko huu ndani yake kukiwa na mbolea ya asili, inaashiria bidhaa zinazouzwa kwenye maduka ya agroveti pamoja na dawa za wanyama, ili kuongeza uzalishaji katika shughuli za kilimo.

Ndani ya duka ambapo kuna rafu iliyo na dawa za mifugo vikiwa katika vifungashio vya rangi tofaututofauti, uwepo wa bidhaa hii inaashiria duka linalojihusisha na uuzaji wa dawa za mifugo ambayo hutumika katika kutibu magonjwa mbalimbali kwa mifugo.

Mfuko wenye rangi nyeupe ukiwa na maandishi ya kijani pamoja na bluu pamoja na nembo, ndani ya mfuko huu kukiwa na mbolea ya asili, ambayo hutumika kwenye shughuli za kilimo, bidhaa hii hupatikana kwenye maduka ya 'Agrovet' pamoja na dawa za wanyama.

Chupa yenye rangi nyeupe, ikiwa na kifuniko wa rangi nyekundu na imebandikwa karatasi. Karatasi hii yenye picha ya mifugo ikiwemo ng'ombe, kuku na nguruwe. Hii inaashiria kwamba, chupa hii ina dawa ya mifugo ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa mifugo.

Bango kubwa lenye rangi ya kijani likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na njano, bango hili likiwa linamaanisha duka linalojihusisha na uuzaji wa abroveti kwa jumla au rejareja. Hii inaashiria duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kilimo kama vile agroveti na dawa za wanyama ili kuongeza ufanisi kwenye shughuli za kilimo.

Zao aina ya nyanya likiendelea kustawi vizuri ndani ya chafu kubwa, uwepo wa zao hili aina ya nyanya uashiria kilimo cha biashara ambacho waingizia wakulima kipato kwani zao hili linapovunwa hupelele kwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima kadhaa, wakiwa wanaendelea na zoezi la kuchambua maharage ya kahawa, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa kuuzwa. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Zao aina na nanasi, ambapo wapo wakulima kadhaa wakiwa wanapangilia lundo la mananasi, hapa shambani au sokoni, tayari kwa ajili ya kuuzwa. Zao hili likiwa limeiva likiwa tayari kuja kuuzwa; ni bidhaa ya biashara kwani inawaingizia wakulima kipato.

Zao aina ya papai likiwa linakua vizuri ndani ya shamba kubwa na likiwa tayari kwa ajili ya mavuno. Zao hili hutumika katika zao la biashara kwani huwasaidia wakulima kupata kipato; ambacho kitawasaidia kundesha shughuli za kilimo na za kujikimu wao wenyewe.

Zao aina la vitunguu vyekundu, vikiwa vimekwisha kuvunwa na kuwekwa shambani vikiwa vinakaushwa na jua. Zao hili la vitunguu likiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa, ni zao ambalo hutumika kama zao la bishara kwani huwaingizia wakulima kipato.

Wakulima wawili mwanaume na mwanamke, wakiwa wameinama kwenye eneo la shamba wakiendelea na zoezi la ukaguzi wa mazao ya kabichi, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwaingizia wakulima hawa kipato.

Zao aina ya karoti, lililovunwa kutoka shambani, ikiwa tayari kwa ajili ya kupakiwa na kwenda sokoni kwa mauzo. Zao hili la karoti ni zao la biashara, kwani humsaidia mkulima kupata kipato pale ambapo anapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao aina ya nyanya, likiwa linakua vizuri kwenye chafu kubwa. Zao hili likiwa limepangiliwa kwa safu za kunyooka na zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima kupata kipato cha kuendesha shughuli za kilimo na kujikimu wao wenyewe.

Mkulima mmoja mwanamke aliyesimama akiwa amevalia fulana yenye rangi nyeupe pamoja na mabuti yenye rangi nyeusi, akiwa ameshikilia mahindi matatu mkononi mwake; chini kukiwa kuna mahindi mengine yaliyokaushwa yakiwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo, kwani zao hili hutumika kama zao biashara linalosaidia mkulima huyu kupata kipato.

Mkulima mmoja aliyevaa mavazi ya kawaida pamoja na mabuti, akiwa amesimama kando ya zao aina ya kabichi. Zao hili la kabichi hutumika kama zao la biashara, kwani humuingizia mkulima huyu kipato.

Miti mingi ya mazao ya papai ambayo imelimwa vizuri na kupangwa katika safu za kunyooka shambani hapa, zao hili la papai hutumika kama zao la biashara kwani humuingizia mkulima kipato pale ambapo papai hizi zitavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa

Mkulima mmoja alievalia flana yenye rangi nyekundu akiwa ameketi kwenye kigoda na ameshika fungu la nyanya lililopo kwenye kikapu. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Wakulima wawili wanaume waliopo kwenye eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa maharage ya kahawa na kuyaweka kwenye kikapu, maharage haya kahawa hutumika kama zao la biashara kwani uwaingizia wakulima hawa kipato pale ambapo watalipeleka sokoni kwa ajili ya kuliuza.

Wakulima kadhaa wakiendelea na zoezi la uchambuaji na upakiaji wa nyanya zilizokwisha kuiva, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na huwaingizia wakulima hawa kipato.

Migomba ikikuwa vizuri kwenye eneo la shamba, migomba hii ikiwa bado haijazaa ndizi lakini hutumika kama zao la biashara kwani huwaingizia wakulima kipato pale ambapo migomba hii itazaa ndizi nakupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa kwenye eneo la shamba lenye miti mingi ya maembe, wakiwa wameshika maembe yaliyokwisha kuiva, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo, kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na huwaingizia wakulima hawa kipato.

Mkulima mmoja mwanamke, akiwa amechuchumaa kwenye eneo la shamba na ametabasamu, na huku mikononi akiwa ameshika zao la viazi mviringo na vingine vikiwa vimetapakaa kwa chini. Zao hili ni zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Zao aina ya nyanya likiwa limeoteshwa vizuri kwenye shamba kubwa na kupangiliwa kwenye mistari iliyonyooka, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata kipato pale ambapo litapelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao aina ya ndizi ambalo limestawi vizuri kutokea kwenye mgomba; ambayo imeoteshwa vizuri shambani hapa, zao hili la ndizi hutumika kama zao la bishara kwani linapovunwa hupelekwa sokoni na huuzwa na humuingizia mkulima kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa wamekusanyika, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya parachichi na kuyaweka kwenye matenga yenye rangi ya bluu, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo. Zao hili la parachichi hutumika kama zao la biashara na huwaingizia wakulima hawa kipato.

Wakulima kadhaa waliopo shambani wakiendelea na zoezi la uvunaji na upakiaji wa zao aina ya viazi kwenye magunia tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Zao hili la viazi hutumika kama zao la biashara, kwani huwaingizia wakulima hawa kipato.

Mkulima mmoja akiwa kwenye eneo la shamba la vitunguu shambani hapa kukiwa na mabomba miembamba ya rangi nyeusi ambayo husaidia katika umwagiliaji wa mazao haya, zao hili la vitunguu hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Wakulima wawili wakiwemo shambani na wakiwa wameshika zao aina ya maembe pia kukiwa na mazao mengine aina ya mahindi ,zao hili la maembe hutumika kama zao la biashara kwani linapoiva na kupelekwa sokoni huwaingizia wakulima hawa kipato.

Migomba mingi ya ndizi, inayostawi vizuri kwenye eneo la shamba. Zao hili la ndizi hutumika kama zao la biashara, kwani linapoiva na kukomaa wakulima hulivuna na kulipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Mkulima mmoja mwanaume, akiwa kwenye eneo la shamba amechuchumaa na kukiwa kuna miti mingi ya zao la mipapai, ameshika mapapai mawili mkononi mwake, na zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humuingizia mkulima huyu kipato pale ambapo ataipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima mmoja akiwa kwenye eneo la shamba lenye miti mingi ya zao la kahawa, mkulima huyu mwanaume akiwa amevalia fulana yenye rangi ya njano amesimama na ameshika tawi lenye matunda haya ya kahawa. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato.

Wakulima wawili wanawake, wakiwa ndani ya chafu kubwa linalolimwa mazao ya aina ya nyanya. Mkulima mmoja akiwa ameshika zao la nyanya. Zao hili hutumika kama zao la biashara na huwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Mkulima mmoja mwanaume aliyevalia mavazi ya kazi akiwa kwenye eneo la shamba kubwa la nyanya na ameshikilia ndoo yenye nyanya ndani yake, zao hilo hutumika kama zao la biashara kwani humuingizia mkulima huyu kipato.

Mkulima mmoja wa mwanamume akiwa kwenye eneo la shamba akiwa amevalia fulana lenye rangi nyeusi na amevaa jozi za kinga mikononi mwake; na ameshika toroli lililojaa pilipili za kijani nyekundu na njano zao hili hutumika kama zao la biashara kwani msaidia mkulima huyu kupata kipato.

Zao aina ya pilipili zenye rangi ya njano zikiwa zinakua vizuri ndani ya chafu kubwa, zao hili la pilipili hutumika kama zao la biashara, kwani linapovunwa na kupelekwa sokoni huwaingizia wakulima hawa kipato.

Zao aina ya nyanya likiwa bado shambani, kukiwa na matunda ya nyanya yenye rangi nyekundu, pamoja na kijani kibichi na rangi ya machungwa. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani humuingizia mkulima kipato pale ambapo zao hili litavunwa na kupelekwa sokoni.

Wakulima kadhaa wakiwa kwenye eneo la shamba, wakiendelea na zoezi la uvunaji na upakiaji wa mazao aina ya nanasi, kwenye matenga ya plastiki yenye rangi nyekundu, na kuyapakia kwenye trela lililopo nyuma yao, tayari kwa ajili ya kwenda sokoni, kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na huwaingizia wakulima hawa kipato.

Mikungu ya ndizi ikiwa imepangiliwa vizuri tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo, wamesimama wakulima wawili waliovalia mavazi yenye rangi ya kijani na wameshika mapanga mikononi kama zana ya kazi, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwaingizia wakulima hawa kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa wameketi chini na wengi kuchuchumaa na baadhi yao kusimama wakiendelea na zoezi la kuchambua maharage ya kahawa yaliyoiva na kuyapakia kwenda sokoni. Kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na huwaingizia wakulima hawa kipato.

Wakulima kadhaa wanawake wakiwa wameketi chini wakiendelea na zoezi la kuchambua maharage ya kahawa yaliyokwisha kuiva na kuyaweka kwenye gunia lililopo mbele yao, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani wasaidie wakulima hawa kupata kipato pale litakapopelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao aina ya ndizi likiwa bado halijakomaa kwenye mgomba ambao umeviringishwa na karatasi ya plastiki kukingwa na hali mbaya ya hewa, zao hili la ndizi hutumika kama zao la biashara kwani huwaingizia wakulima kipato.

Mwanadada mmoja akiwa kwenye eneo la shamba, akiendelea na zoezi la uvunaji wa maharage ya kahawa, yaliyokwisha kuiva tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Zao hili hutumika kama zao la biashara linalomuingizia mkulima huyu kipato, pale ambapo zao hili litapelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima kadhaa wakiwa wameinama na wengine wameketi wakiendelea na zoezi la kuchambua maharage ya kahawa yaliyoiva na kuyaweka kwenye magunia, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwani zao hili hutumika kama zao la biashara na uwaingizia wakulima hawa kipato.

Mkulima mmoja aliyeko kwenye eneo la shamba, akiendelea na zoezi la ukusanyaji na uvunaji wa zao aina ya karoti. Zao hili liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kwani ni zao la biashara na humwingizia mkulima huyu kipato.

Mkulima mmoja aliyebeba gunia lenye mazao ndani yake begani zao ili aina ya jamii ya kunde, likiwa limeanikwa juani, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo za wawili kama zao la biashara kwa nyimbo ingezia mkulima kipato.

Wakulima wawili wanaume waliovalia mavazi maalumu, wakiwa kwenye eneo la shamba wakiendelea na zoezi la upakiaji wa zao aina ya karoti kwenye magunia tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani uwasaidia wakulima hawa kupata kipato.

Mkungu wa ndizi, ukiwa unakua vizuri angali bado haujakomaa ukiwa kwenye eneo la shamba. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima kupata kipato, ambacho kitawasaidia kuendesha shughuli zao za kilimo na kujikimu wao wenyewe.

Zao aina ya miogo, ikiwa imewekwa kwenye viloba tofauti tofauti, tayali kwaajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo, zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima kupata kipato.

Shamba kubwa likiwa na mimea ya pilipili, ikiwa imeoteshwa kwa safu zilizopangiliwa kwa mistari mistari. Zao hili la pilipili, aina pilipili za kijani pamoja na pilipili nyekundu, hutumika kama zao la biashara, kwani wasaidia wakulima kupata kipato.

Wakulima wa nne wanaume wakiwa kwenye eneo la shamba la mananasi, wakiendelea na zoezi la uvunaji na upakiaji wa mananasi yaliyokwisha kuiva kwenye makreti yenye rangi nyeusi pamoja na bluu. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huwaingizia wakulima hawa kipato.

Shamba la papai ambapo miti imepandwa kwa mistari mirefu, matunda ya papai yanaonekana yakiwa yananing'inia kwenye miti. Baadhi ya matunda yameiva na mengine bado ni mabichi, mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri na kuna njia katikati ya mistari. Hii inaonyesha kazi ya wakulima katika kulima matunda na jinsi wanavyotumia mbinu za kilimo kuhakikisha uzalishaji bora wa mazao.

Shamba kubwa, lenye zao la aina ya kitunguu. Kwenye shamba hili kuna mfumo wa umwagiliaji wa kisasa umewekwa, ambapo maji hutolewa kwa matone kupitia mabomba yenye rangi nyeusi. Mfumo huu unaonyesha jinsi wakulima wanavyotumia teknolojia kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Mkulima mmoja akiwa amechuchumaa kwenye eneo la shamba na ameshika tikiti lililoiva vizuri ambalo limekwisha kuvunwa, mbele yake kukiwa na matikiti mengine ambayo yamevunwa. Zao hili likiwa limeiva hivi vizuri uhashiria matumizi ya mbegu bora na za kisasa ambazo husaidia upatikanaji wa mazao bora.

Mkulima mmoja mwanaume aliyevalia mavazi yenye rangi ya bluu ya shamba, mkulima huyu amebeba tikiti moja mkononi na mengine yakiwa chini ardhini. Mkulima huyu anatabasamu akiwa amefurahishwa na mwenendo wa ukuaji au uzalishaji wa matikiti haya.

Magunia kadhaa yaliyopangwa kwenye eneo la shamba ikiwa na mihogo ndani yake, magunia haya yakiwa yatari kwaajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo, huashiria matumizi ya mbegu bora ya uchaguzi wa mbegu bora za kilimo na za wakulima kwa ajili ya kupata mazao bora kama haya.

Hatua muhimu ya mwanzo katika kilimo, ambapo mkulima amepanda mbegu za mimea kwenye vyungu vidogo. Mbegu hizi zimetuzwa kwa uangalifu kwenye trei maalumu, zikionesha miche michanga iliyoanza kuchipua. Kila chungu kimejaa udongo wenye unyevuunyevu na kila mche unaonekana umefanikiwa kuchipua.

Wakulima wawili wakiwa kwenye bustani ndogo iliyopo kando na makazi ya watu. Shamba hili likiwa na mazao ya mbogamboga yaliyolimwa vizuri kwenye matuta, na hii huashiria matumizi ya mbegu bora za kilimo ili kupata mazao bora na yenye ufanisi wa hali ya juu.

Miche midogo ya mazao kadhaa ikiwa imeoteshwa na kupangiliwa vizuri kwenye trei zenye rangi nyeusi, ndani ya chafu kubwa na la kisasa. Hii inaashiria hatua za awali za kilimo cha mbegu, ambapo miche hupandwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kabla ya kupelekwa shambani.

Mazao ya aina tofauti tofauti kama vile mahindi na matikiti maji, yakiwa yanakua na kustawi vizuri kwenye eneo la shamba kubwa. Hii huashiria juhudi za wakulima katika matumizi ya mbegu bora za kilimo ili kujihakikishia upatikanaji wa mazao bora.

Wakulima wawili wanaume wakiwa kwenye eneo la shamba ,wakisaidiana kubeba tenga lenye rangi ya bluu lenye viazi vitamu ndani yake. Pia kuna matenga mengine yakiwa na viazi na matenga haya yakiwa na rangi tofauti tofauti, zao hili la viazi hutumika kama zao la biashara na pia hutumika kama zao la majumbani.

Mkungu mmoja wa ndizi ukiwa bado haujakomaa ndani ya shamba lenye miti ya migomba, zao hili la ndizi hutumika kama zao la biashara kwani hupelekwa sokoni na huwaingizia wakulima kipato.

Mkulima mwanaume akiwa ndani ya shamba kubwa, ambalo kuna mimea ya nyanya ambayo bado haijakwisha kuiva. Zao hili huonyesha matumizi ya mbegu bora za kilimo, ambazo mkulima huyu amechagua ili kuweza kupata mazao safi na salama kama haya.

Wakulima kadhaa, wakiwa baadhi yao wamechuchumaa na wengine kuinama, wakulima wanaume wakiwa wanafanya kazi kwenye kitalu kilichooteshwa miche ya mazao mbalimbali. Hii inaashiria hatua za mwanzo za kilimo cha mbegu, ambacho miche hii inachukuliwa na kwenda kuoteshwa shambani.

Wakulima kadhaa waliopo kwenye eneo la shamba wakiendelea na zoezi la uchambuaji na upakiaji wa zao aina la viazi kwenye matenga ya plastiki yenye rangi tofauti tofauti, upatikanaji wa mazao kama haya huashiria matumizi ya mbegu bora za kilimo ili kupata mazao bora kama haya.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinacho tumia teknolojia ya hali ya juu, mfumo huu unaonyesha uwezo wa kilimo cha wima ambapo mazao yanakuzwa kwenye rafu na mazingira yanayo thibitiwa, jamba ambalo linaloonyesha matumizi ya mashine na teknolojia. Mfumo huu unatumia umeme, taa maalumu na mifumo ya kumwagilia maji ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Mashine ya kilimo, ambayo inaonekana kuwa ni jembe la kisasa linalotumiwa kwa kulima shamba. Mashine hii hutumiwa kulima mashamba makubwa kwa haraka na kwa ufanisi na mara nyingi huunganishwa na trekta. Mashine hii inatumika kurahisisha kazi ya kilimo na kuhakikisha ardhi inakuwa tayari kwa ajili ya kupandwa na hii inaonyesha matumizi ya mashine bora zenye teknolojia ya hali ya juu katika shughuli za kilimo.

Mashine ndogo ya kilimo yenye injini ndogo ikiwa inafanya kazi shambani. Mashine hii hufanya kazi ya kutindua pamoja na kuchanganya udongo na husaidia kuandaa shamba kwa ajili ya msimu mpya wa kuotesha mazao. Matumizi ya mashine hizi huashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa kwenye shughuli za kilimo ambazo huongeza uzalishaji wa mazao.

Mashine ya kilimo aina ya trekta yenye magurudumu makubwa, ikiwa imefungwa mashine ya kisasa ya kilimo, nyuma yake ikiwa na rangi ya kijani; mashine hii iliyofungwa husaidia katika ukusanyaji wa nyasi zilizofyekwa shambani, na kuyaviringisha kwenye marundo ya duara.

Trekta yenye rangi nyekundu, ikiwa na magurudumu makubwa mawili, na nyuma kukiwa kimefungwa kifaa maalumu cha kilimo aina ya plau ya diski, ambayo husaidia katika uandaaji na ulimaji wa shamba. Matumizi ya teknolojia ya kisasa kupitia trekta hii, husaidia kurahisisha kazi shambani hapo.

Matumizi ya mashine ya kisasa ya kilimo ambayo ina uwezo wa kupanda kuhamisha miche. Kifaa hiki kina miche michanga iliyopandwa katika vitalu vidogo vya udongo; ambavyo vimepangwa kwa safu ndani ya trei ya plastiki yenye rangi ya bluu. Teknolojia hii inaruhusu wakulima kupanda idadi kubwa ya mimea kwa muda mfupi na kuongeza ufanisi wa uzalishaji, jambo linalofanya iwe sehemu muhimu ya kilimo cha kisasa au cha viwandani.

Trekta kubwa linalo fanya kazi eneo la shamba, trekta hili lina rangi nyekundu na zina limu na magurudumu ya rangi ya kahawia sehemu ya nyuma ya trekta kuna kifaa cha kulimia ambacho kimeunganishwa, zikitumika kuvuta majani yalio ng’olewa hii inasharia matumizi ya tekinolojia kwenye kilimo, Ili kuongeza ufanisi na ukuaji mzuri wa mazao.

Mashine maalumu aina ya roboti inayofanya kazi kwenye chafu kubwa lenye mazao mengi ya nyanya. Roboti hii ya kilimo hufanya kazi kama vile ya ukusanyaji wa mazao, ukaguzi wa mimea na kunyunyuzia dawa kwenye miche hii ya nyanya.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki yenye rangi nyekundu, ikiwa na injini ndogo inayofanya kazi shambani. Mashine hii inayofanya kazi ya kutindua pamoja na kuchanganya udongo, huongeza ufanisi wa shughuli za kilimo shambani hapa, kwani hupunguza gharama na matumizi mengine ya mkulima katika shughuli za kilimo.

Mfumo wa kilimo wima, ambapo mimea inakuwa chini ya taa zinazotoa mwanga bandia. Mashine hizi na miundo mbinu hii ni sehemu ya kilimo cha viwandani kinachodhibitiwa, kinachotumia teknolojia ya hali ya juu, ili kuhakikisha mimea inapata mwanga, maji na virutubisho vinavyohitajika bila kutegemea udongo.

Mazao aina ya mboga mboga yenye maua na rangi tofauti tofauti kama vile kijani kibichi na kahawia ikiwa inakuwa vizuri ndani ya chafu pia kukiwa na taa ambazo zinaangaza mwanga wa bandia zinazosaidia katika ukuaji na hii inaonyesha matumizi ya tecknolojia ya kisasa ili kuongeza ufanisi na upatikanaji wa mazao bora.

Mashine kubwa ya kisasa yenye rangi nyekundu na njano ikiwa kwenye eneo la shamba lenye majani ya kijani kibichi pamoja na maua yenye rangi ya njano mashine hii ya kisasa husaidia katika uvunaji wa mazao na urahisisha shughuli za hapo shambani.

Trekta lenye rangi nyekundu, likiwa na magurudumu makubwa mawili na wakiwa wameketi watu wawili juu yake. Kwa nyuma kukiwa kumefungwa kifaa maalumu na cha kisaaa cha kulima shamba, aina ya plau ya diski ambayo husaidia kutayarisha shamba, kwa ajili ya shughuli za kisasa za kilimo.

Mimea midogo iliyopandwa katika safu maalumu. Mfumo huu unaonekana kutumia kilimo cha wima huku kukiwa na miundo mbinu kama vile, mabomba na taa bandia zinazotoa mwanga kwa miche hii ili iweze kustawi vizuri.

Mfumo wa kilimo wima ambapo mimea inakuwa chini ya taa zinazotoa mwanga bandia, mashine hizi na miundombinu hii ni sehemu ya kilimo cha viwandani kinachodhibitiwa, kinachotumia teknolojia ya hali ya juu ili kuhakikisha mimea inapata mwanga, maji na virutubisho vinavyo hitajika bila kutegemea udongo wa kawaida.

Mashine kubwa ya kisasa ya kilimo yenye rangi nyekundu inayofanya kazi shambani ikiendelea na zoezi la kuandaa shamba kwa ajili ya msimu mpya wa kulima, uwepo au matumizi ya mashine hizi za kisasa za kilimo urahisisha shughuli za kilimo na kuongeza ufanisi kwenye shughuli za kilimo.

Trekta lenye magurudumu mawili makubwa likiwa limefungwa kifaa maalum na chakisasa aina ya jembe la kisasa linalofanya kazi ya kulima shambani hapa, hii inaongeza ufanisi katika shamba hili kwani husaidia shughuli za kilimo na kuandaa shamba.

Mashine ndogo ya kilimo yenye rangi nyekundu ikiwa na injini ndogo inafanya kazi shambani. Mashine hii inafanya kazi ya kutindua na kuchanganya udongo kwenye bustani hii. Hii inaonyesha matumizi ya mashine ya teknolojia ya kisasa katika shughuli za kilimo.

Trekta mbili zenye rangi ya kijani, zikiwa na magurudumu makubwa, zikifanya kazi shambani. Trekta hizi zimefungwa plau ya diski nyuma yake na hufaa sana kwa matumizi ya kulima shamba. Uwepo wa trekta hizi huashiria matumizi ya mashine bora za kisasa kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ya kisasa na ya kilimo yenye injini ndogo ikiwa na rangi nyekundu, mashine hii ikiwa inafanya kazi shambani na ikisukumwa na mkulima, mashine hii inafanya kazi ya kutindua pamoja na kuchanganya udongo na kuongeza ufanisi katika shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo, ambayo inatumika kukusanya na kufunga nyasi au mabaki ya mazao katika mafungu makubwa ya mviringo mashine yeye ni rangi ya kijani na nyeusi, ikiwa inafanya kazi shambani, huku ikipanga nyasi zilizokatwa hii zana muhimu katika kilimo cha kisasa.

Mashine ndogo ya kilimo yenye injiNI ndogo inayofanya kazi shambani, mashine hii hufanya kazi ya kutindua pamoja na kuchanganya udongo, hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika shughuli za kilimo ili kuongeza ufanisi katika shughuli za kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo, inayotumika kwenye eneo la shamba. Mashine hii yenye injini ndogo hutumika kwenye eneo la shamba, ili kutindua udongo na kuchanganya udongo vizuri. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa kwenye shughuli za kilimo.

Trekta lenye rangi ya bluu, likiwa na magurudumu makubwa ya nyuma likiwa kwenye eneo la shamba na dereva akiwa analiendesha trekta hii nyuma ya trekta, kukiwa na prau ya diski inayosaidia katika uandaaji wa shamba matumizi ya trekta hili uhashiria matumizi ya teknolojia juu katika shughuli za kilimo.

Mkulima mwanamume akitumia trekta dogo la kutembea kulima shamba la mpunga, mkulima huyu anatembea katikati ya matope mengi huku akisukuma mashine hii ya kilimo. Mashine hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika shughuli za kilimo ili kusaidia shughuli za kulima na kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mboga mboga inakua kutokea kwenye mabomba meupe yaliyopangiliwa vizuri, mfumo huu wa kilimo cha haidroponi hautegemei udongo, bali hutegemea maji ya virutubishi ambavyo husambazwa kwa mimea hii.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye rangi nyeusi ikiwa na injini ndogo. Mashine hii husaidia katika utinduaji wa udongo pamoja na kuchanganya udongo vizuri. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa kupitia mashine ili kuboresha shughuli za ukulima.

Mfumo wa ufugaji wa samaki ndani ya bwawa la kisasa. Hii ni dalili ya ufugaji wa kibiashara na wa kisasa wa samaki, samaki hawa wanaonekana kuwa wengi ndani ya bwawa na maji yake yanaonekana kuwa safi. Huu ni mfumo wa kisasa unaotumika katika biashara ya ufugaji wa samaki.

Ufugaji wa samaki, ambapo mabwawa yaliyotengenezwa vizuri kwa zege, yakiwa tayari kwa ajili ya ufugaji huu wa samaki. Mabwawa haya yakiwa yamewekwa vizuri na yana maji mengi, huashiria ufugaji wa samaki kwa shughuli za biashara.

Hatua ya ujenzi wa bwawa la kisasa la ufugaji wa samaki, katika eneo la wazi. Bwawa hilo lina umbo la mstatili na limewekwa plastiki nyeusi imara kwenye kuta zake ili kuzuia maji yasivuje. Ufugaji huu unategemea teknolojia na miundombinu ya kisasa na unaonesha hatua muhimu ya maandalizi, kabla ya kuanza ufugaji kamili wa samaki.

Samaki kadhaa wakiwemo ndani ya tangi la samaki wakiwa wanaogelea. Ndani ya tangi hili kukiwa na taa ambayo hutoa mwangaza mzuri na kuna mimea ya bandia pamoja na urembo mwingine. Hii huashiria ufugaji wa samaki kwa ajili ya matumizi ya urembo.

Mfumo wa kilimo cha samaki, samaki wadogo wenye rangi ya machungwa wakiwa wanaogelwa kwenye hifadhi ya maji, maji haya yameinganishwa na mimea iliyopandwa juu yake ambayo inaweza kuwa ni mboga au mimea mingine, mfumo huu unategemeana kwani samaki hutoa virutubisho kwa mimea na mimea husafisha maji kwa ajili ya samaki, hii inaonyesha njia ya kisasa ya ufugaji wa samaki pamoja na kilimo.

Eneo kubwa la ufugaji wa samaki likiwa na mabwawa mengi ya kisasa yaliyojengwa kwa zege na kupangwa kwa mpangilio maalumu. Hii ikionyesha utaratibu na mpangilio wa kitaalamu unaolenga ufugaji bora wa samaki kwa shughuli za kibishara.

Samaki wenye rangi ya dhahabu wakiogelea ndani ya tangi la glasi, chini ya tangi kuna mawe ya rangi tofauti. Samaki hawa ni maarufu sana kwa ufugaji wa nyumbani kama urembo na kuogelea kwao kunaongeza uzuri. Hii inaonyesha ufugaji wa samaki kwa ajili ya biashara ama urembo.

Kundi la samaki wa rangi mbalimbali wakiogelea kwenye hifadhi ya maji, rangi zao ikiwemo ni nyeupe rangi ya machungwa pamoja na nyeusi na maji yao yakiwa ni safi, hii inaashiria ufugaji wa samaki kwa ajili ya shughuli za biashara.

Kundi kubwa la samaki aina ya kambale wakiwa wanaogelea kwenye bwawa kubwa la kufugia samaki hawa, uwepo wa kundi kubwa la samaki hawa uhashiria ufugaji wa samaki kwa ajili ya kupata kipato, kwani samaki hawa huuzwa kwa wafanyabiashara ili kuingizia watu kipato.

Kundi kubwa la samaki, wakivunwa au kukusanywa kwa kutumia nyavu katika bwawa la kufuga samaki. Samaki hao wakiwa wengi, na wamejazana mchakato huu unaonesha jinsi samaki wanavyovunwa katika kilimo cha kisasa, huu ni mfano wa ufugaji wa samaki kwa ajili ya biashara.

Mvumo wa ufugaji wa samaki ambapo kuna idadi kubwa ya samaki walio jaa ndani ya bwawa, samaki hawa wakiwa wanaogelea karibu na uso wa maji bwawa hili likiwa na maji mengi na limewekwa chini ya paa la wachuuzi linalo wakinga samaki dhidi ya mwanga wa jua na vitu vingine hatarishi, mazingira haya yanaonyesha ufugaji wa samaki wa biashara.

Bwawa kubwa lenye maji likiwa limechimbwa ardhini na kingo zikiwa za udongo, bwawa hili likiwa limetandazwa wavu juu yake. Hii inaashiria zoezi la ufugaji wa samaki kwa ajili ya shughuli za biashara.

Samaki wawili wa mapambo wenye rangi ya machungwa na njano wakiogelea ndani ya hifadhi ya maji. Samaki hawa wakiogelea karibu na mapambo ya miti na mawe ikionyesha mazingira bandia yaliyoundwa kwa ajili ya kufuga samaki. Hii inaonyesha ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo au utunzaji wa samaki kama sehemu ya biashara.

Bidhaa zitokanazo na shughuli za kilimo, kama vile maharage pamoja na nafaka zingine, zikiwa zimewekwa vizuri ndani ya magunia na kupangiliwa vizuri. Hii huashiria upatikanaji wa mazao bora yatokanayo na uchaguzi wa mbegu bora za kilimo, ambazo husaidia wakulima kuuza bidhaa nzuri.

Bidhaa tofautitofauti za chakula zitokanazo na shughuli za kilimo, bidhaa hizi zikiwa tayari kwaajili ya kuuzwa kwa wateja watakaofika sokoni hapa kwaajili ya kununua ili kukidhi mahitaji yao binafsi.

Wakulima kadhaa wakiwa wamesimama kando ya magunia yaliyopangwa vizuri, yakiwa na nafaka zilizovunwa kutoka shambani. Nafaka hizi zipo tayari kuuzwa kwa wateja na kupelekwa sokoni kwani hufaa sana kwa matumizi ya nyumbani na kwa ajili ya chakula.

Magunia kadhaa yakiwa yamepangilia vizuri na ikiwa wazi magunia haya yakiwa na mazao ya chakula aina ya jamii ya kunde, ikiwemo maharage, mazao haya ni yote kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao binafsi.

Msitu mnene uliotawaliwa na uoto wa asili kama vile miti mingi na nyasi kukiwa na daraja la chuma pamoja na mkondo wa maji unaotiririka na maji yake yakiwa na rangi ya kahawia hii inaashiria uwepo wa mandhari nzuri za asili na tulivu.

Kitalu cha miti ambapo watu wawili wanafanya kazi ya kutunza miche midogo, mwanaume mmoja akiwa anachimba wakati mwingine akimwagilia maji. Kitalu hiki kimegawanywa katika sehemu ndogo kila moja ikiwa na miche ya aina tofauti. Hii inaonyesha jinsi misitu inavyopandwa na jinsi miche inavyotunzwa kabla ya kupandwa kwenye maeneo makubwa.

Eneo la msitu ambapo kuna miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na nyasi na maua mengine ya asili. Mti huu ukiwa umeandikwa, hii ikionyesha juhudi za ufatiliaji wa misitu pamoja na kuhakikisha misitu inakuwa sehemu salama na inayotunzwa.

Msitu mkubwa ukiwa na miti mirefu pamoja na uwoto wa aina mbalimbali kama vile nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, uwepo wa misitu kama hii husaidia katika utunzaji wa mazingira na hufanya hewa kuwa safi na kuzuia mmomonyoko wa ardhi.

Wana mazingira kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake, wakifanya kazi kwenye kitalu ambapo miche midogo ya miti imeoteshwa, yupo mtu mmoja akiendelea kunyeshea miche hii. Hii inaonyesha jitihada za kuotesha miche midogo ambayo baadae huoteshwa kuwa miti, ili kuweza kusaidia katika uzuiaji wa mmomonyoko wa udongo.

Wanamazingira kadhaa ikiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamesimama wakizunguka miche midogo ya miti inayooteshwa kutoka kwenye mifuko midogo yenye rangi nyeusi na baadhi ya wanamazingira hawa wakiwa wameshikilia mechi hiyo. Hii inaonyesha juhudi za upandaji wa miti ili kuzuia mmomonyoko wa udongo pamoja na kuongeza au kubadilisha hali ya hewa ili iwe safi.

Kitalu cha miti ambapo mbegu au miche imepandwa katika mifuko midogo ya plastiki na kupangwa kwa mistari mirefu. Huu ni mfano wa shughuli za misitu hasa upandaji miti ambayo ni muhimu kwa kuhifadhi wa mazingira na kurejesha misitu iliyokatwa.

Mwanaume akiwa amechuchumaa akitunza miche midogo ndani ya kitalu miche hii imepandwa ndani ya mifuko midogo ya plastiki na imepangwa vizuri kwa vistari ,kitalu hiki kimefunikwa kwa wavu mweusi ili kulinda miche kutokana na jua kali, hii inaonyesha umuhimu wa utunzaji wa miti tangu mwanzo jambo muhimu katika uhifadhi na ukuzaji wa misitu.

Eneo la msitu mnene kukiwa na uwoto wa asili kama vile miti mirefu pamoja na mimea mingine ya kijani kibichi, aidha kukiwa na eneo la wazi lisilokuwa na nyasi. Hii inaashiria uwepo wa mazingira asilia pamoja na utulivu yatokanayo na mazingira haya ya asili.

Msitu mkubwa ukiwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na nyasi zingine zilizokauka. Ndani ya msitu huu kukiwa na mbwa mwitu anayetembea. Hii inaashiria uwepo wa mandhari nzuri na za asili.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidrponi ambapo mimea ya mbogamboga inakua kutoka kwenye mabomba yenye rangi nyeupe. Mfumo huu wa kilimo hautumii udongo bali hutumia maji ambayo yapo ndani ya mabomba haya yenye virutubisho ambavyo husaidia mimea hii kukua vizuri.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi inakuwa kutokea kwenye bomba refu jeupe ya "PVC". Mfumo huu wa kilimo hautegemei uwepo wa udongo, bali hutegemea maji yenye virutubisho, kwa ukuaji bora na salama wa mazao haya, kwani maji hayo hutiririshwa au usambazwa kwa mimea hiyo.

Kilimo cha kisasa na cha haidroponi ambacho hufanyika kwenye sehemu ndogo. Kilimo hichi cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo bali ni kilimo mahususi ambacho hutegemea uwepo wa maji ya virutubishi yanayo sambazwa kwa mimea hii yenye rangi ya kijani kibichi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi ya mbogamboga, inakua kutoka kwenye mabomba yaliyopangiliwa kwa safu nzuri ndani ya chafu. Kilimo hiki cha haidroponi ni kilimo kizuri ambacho hakitegemei udongo, bali maji yenye virutubishi yanayosambazwa kwa mimea hii.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga inakua kutokea kwenye mabomba meupe ya PVC. Ndani ya mabomba haya kukiwa na maji ya virutubishi, kwani kilimo hiki hakitegemei uwepo wa udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga, inakuwa kutoka kwenye mabomba meupe ya "PVC", kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei uwepo udongo bali hutumia maji na virutubisho yaliyopo ndani ya magomba haya kwa ukuaji bora wa mazao haya.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga, inakua kutokea kwenye mabomba meupe ya "pvc". Uwepo wa kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei udongo bali hunategemea maji yenye virutubishi, kwa ukuaji bora wa mazao haya.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi inakuzwa kutokea kwenye chombo cha plastiki chenye rangi ya bluu. Ndani ya chombo hichi kukiwa na maji maalumu yenye virutubisho ambavyo husambazwa kwa mimea hii, kwani ni kilimo cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo bali maji ya virutubishi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga inakuwa kutoka kwenye mabomba meupe. Ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubisho yanayosaidia katika ukuaji bora wa mazao haya.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo kuna mabomba yenye rangi nyeupe pamoja na taa zitoazo mwanga wa bandia. Kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo bali hutegemea maji yenye virutubisho kwa ukuaji bora wa mazao.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mimea aina ya mboga mboga inakuzwa kutoka kwenye mabomba meupe ya "PVC". Uwepo wa kilimo hiki cha haidroponi ambacho hakitegemei udongo bali hutegemea maji ya virutubisho yanayosambazwa kwa mimea hii.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga, inakua kutoka kwenye mabomba meupe yaliyopangiliwa vizuri ndani ya shamba hili dogo. Kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei udongo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hakitegemei uwepo wa nafasi kubwa bali nafasi ndogo na hautegemei uwepo wa udongo bali maji yenye virutubisho yanayosambazwa kwa mimea hii inayokuzwa kutokea kwenye mabomba haya meupe.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mboga zinakua pasipo kutumia udongo, mizizi ya mimea ikiwa inaning’inia kutoka kwenye vyombo maalumu vikiwa vimezamishwa ndani ya maji yenye virutubisho, hii ni njia inayoruhusu mimea kukua haraka na kwa afya bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo, bali hutegemea maji ya virutubisho yanayosambazwa kwa mimea hii yenye rangi kijani kibichi aina mbogamboga, inayokua kutokea kwenye mabomba haya ya ''PVC''.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mabomba yenye rangi nyeupe, yametengwa tayari kwa ajili ya ukuaji na kuotesha mimea ndani ya mabomba haya, kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo, bali hutegemea maji yenye virutubisho.

Kilimo cha kisasa cha haedroponi ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga inakua kutokea kwenye chombo maalumu cha plastiki chenye rangi nyeusi. Kilimo hikii cha haedroponi hakitegemei uwepo wa udongo bali hutegemea maji yenye virutubisho ambayo husambazwa kwa mimea hii.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi inakua kutokea kwenye mabomba meupe ya "PVC". Ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubisho ambayo husambazwa kwa mimea hii ili kusaidia ukuaji mzuri wa mimea.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea ya saladi inakuzwa kutoka kwenye chombo cha plastiki chenye rangi nyeusi, na chini kukiwa na sado lenye rangi nyeupe ambapo maji yenye virutubisho huwekwa ndani ya sado hilo na husafirishwa au husambazwa kwa mimea hii iliyopo juu, kwani kilimo cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea inakua pasipo kuwepo kwa udongo, mizizi ya mmea ikiwa inaning'inia kutoka kwenye bomba maalumu na kuzamishwa ndani kwenye maji yenye virutubisho, ambayo husaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi inakuzwa kutoka kwenye mabomba meupe yaliyoning'inizwa. Ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubisho, yanayosambazwa kwa mimea hii kwani kilimo cha haidroponi hakitegemei udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga, inakuzwa kutoka kwenye chombo maalumu cha plastiki chenye rangi nyeusi. Kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo, bali hutegemea maji yenye virutubishi.

Kulimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga, inakuwa kutoka kwenye mabomba meupe ya PVC. Ndani ya mabomba haya kukiwa kuna maji yenye virutubishi yanasambazwa kwa mimea hii kwai kilimo cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mimea ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi inakua kutokea kwenye mabomba makubwa maalumu. Kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo bali hutumia maji yenye virutubishi, kwa ukuaji stahiki wa mazao hayo ya mbogamboga.

kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mimea ya mboga ya kijani kibichi imekuwa kutoka kwenye maboma meupe. Kilimo hichi cha haidroponi akitegemea uwepo wa udongo, na hufanyika kwenye sehemu ndogo, bali hutegemea maji ni yenye virutubisho.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea aina ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi inakua vizuri ndani ya chafu, uwepo wa kilimo hiki cha haidroponi ambacho hakitegemei uwepo wa udongo, bali hutegemea maji yenye virutubisho yanayosambazwa kwenye mimea hii kwa ukuaji bora.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea aina ya mboga mboga yenye rangi ya kijani kibichi inakua kutokea kwenye mabomba meupe ya "PVC", kilimo hichi cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo bali hutegemea maji ya virutubisho yanayosambazwa kwa mimea, hii ili kusaidia katika ukuaji bora wa mimea hii.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi ya mboga mboga ikiwa inakua kutoka kwenye mashimo yaliyomo kwenye mabomba haya meupe. Kilimo hiki hakitegemei udongo bali hutegemea maji yenye virutubishi yaliyomo ndani ya mabomba haya yakiwa yanasambazwa kwenye mimea hii kwa ajili ya ukuaji bora wa mazao haya.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mimea ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi, inakua kutoka kwenye mabomba yenye rangi nyeupe. Kilimo hichi cha kisasa hakitegemei uwepo wa udongo, bali hutegemea maji yenye virutubishi ambavyo husaidia katika ukuaji bora wa mazao haya ya mbogamboga.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea inakuzwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe yanayosaidia katika ukuaji mzuri wa mimea. Mfumo huu wa kilimo hautegemei uwepo wa udongo, bali hutegemea maji yenye virutubishi yanayosambazwa kwa mimea hii kwa ukuaji bora.

Mfumo wa kilimo cha kisasa hasa upandaji wa nyanya ndani ya safu kubwa, hii inaashiria kilimo cha viwanda na cha kisasa. Mfumo huu unasaidia kudhibiti mazingira ya ukuaji, kulinda mimea dhidi ya wadudu na magonjwa na kuongeza tija. Hii ni njia nzuri ya kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa bora na kwa wingi.

Chafu kubwa za kisasa, zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha biashara na za viwandani. Chafu hizi zimetengenezwa kwa muundo unaoruhusu kudhibiti mazingira ya ndani, ili kuwezesha mimea kukua vizuri bila kujali hali ya hewa ya nje. Aina hii ya kilimo inalenga kuongeza tija na ubora wa mazao, kama matunda au mboga za majani.

Shamba kubwa lenye zao aina ya kabichi ambapo zao hili limeoteshwa na kupangiliwa kwa safu za kunyooka au safu za kilima. Uwepo wa zao hili kwa wingi huashiria kilimo cha viwandani ambapo hutegemea uzalishaji wa mazao mengi shambani.

Eneo kubwa la kilimo cha viwandani ambapo mimea inalimwa ndani ya chafu. Chafu hii imejengwa kwa mistari mrefu, na hii inaonyesha jinsi kilimo cha kisasa na cha viwandani kinavyotegemea teknolojia na miundo maalumu, ili kudhibiti mazingira ya mimea.

Zao aina ya nyanya likiwa limeoteshwa na kupangiliwa katika safu nzuri za kunyooka ndani ya chafu kubwa, uwepo wa mazao haya kwa wingi huashiria kilimo cha viwanda ambacho hutegemea mimea mingi au mazao mengi kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa nyingi na bora.

Trekta ya kilimo yenye rangi ya kijani, iliyo na magurudumu makubwa, na nyuma ikiwa imefungwa mashine ya kisasa aina ya plau ya diski inayofanya kazi ya kulima, uwepo wa mashine hii huashiria kilimo cha viwandani ambacho hutegemea ardhi kubwa kwa ajili ya uoteshaji wa mazao mengi ili kupata bidhaa au mazao mengi.

Ndani ya kiwanda maalumu kwa ajili ya kufungasha na kuchakata maua tayari kwa ajili ya kuuzwa na kupelekwa kwa watumiaji wa mwisho. Hii ni sehemu muhimu kwani huonyesha jinsi viwanda huchakata bidhaa mbalimbali na kupelekwa kwa watumiaji wa mwisho.

Shamba kubwa la kuku wa kisasa ambapo kuku wenye rangi ya kahawia wamefugwa na baadhi yao wakiwa wametoa vichwa nje, hii inaashiria ufugaji wa kuku kwa idadi kubwa unaolenga uzalishaji wa nyama au mayai kwa wingi.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyokwisha kuiva na yupo mkulima mmoja akivipakia vitunguu hivi kwenye magunia yaliyopo kando ya rundo hili la vitunguu, uwepo wa vitunguu vingi huashiria kilimo cha viwandani ambacho hutegemea uzalishaji mkubwa wa mazao shambani.

Ng'ombe wengi waliofungwa katika vibanda maalumu ndani ya zizi kubwa na la kisasa ng'ombe hawa wamewekwa kwenye mistari mirefu kila mmoja akiwa na nafasi yake, mfumo huu wa kufuga mifugo kwa wingi unaonyesha mbinu za kilimo cha viwandani zinazolenga kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama.

Mkulima mmoja mwanaume akitembea ndani ya njia au barabara nyembamba, iliyopo katika safu za mimea ndani ya chafu. Mimea hii yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa inakua vizuri na kustawi vizuri kuashiria kilimo cha viwandani, ambacho hutegemea ukuaji au uoteshaji wa mazao mengi.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikiendelea kukusanywa katika eneo la shamba na mkulima akiendelea kukusanya baadhi ya vitunguu vinavoendelea kuvunwa shambani hapa, hii inaashiria kilimo cha viwandani ambapo inategemea uvunaji na ukusanyaji wa mazao mengi ili kuchakatwa na kutengeneza bidhaa nzuri ya mwisho.

Shamba la nyanya likiwa na mimea mingi, lenye matunda ya nyanya. Kuna baadhi ya nyanya ambazo hazijaiva, ambazo zina rangi gani kibichi na nyingine zikiwa zimeiva. Hii inaonesha kilimo cha kisasa na cha viwandani ambapo mimea imepandwa kwa utaratibu maalumu, na kwa idadi kubwa.

Mkulima mmoja mwanamke akiwa kwenye eneo la shamba akiangalia mwenendo wa ukuaji wa mazao haya ya kahawa. Uwepo wa miti mingi ya kahawa huashiria kilimo cha viwandani, ambacho hutegemea uzalishaji mkubwa wa bidhaa.

Zao aina ya nyanya likiwa bado halijaiva vizuri likiwa kwenye shamba kubwa na likiwa limeoteshwa kwa mpangilio mzuri, hii inaashiria kilimo cha viwandani ambapo mazao huoteshwa kwa wingi ili kusaidia shughuli za uchakataji wa bidhaa viwandani.

Shamba kubwa la mananasi, lililopandwa kwa utaratibu mzuri. Mananasi yamepangwa kwa mistari mirefu na kila mmea ukiwa mzima na wenye matunda. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani, ambacho hutegemea au kuongeza uzalishaji wa kupanda mazao kwa idadi kubwa, na kwa utaratibu maalumu.

Eneo kubwa la kilimo cha uyoga ndani ya jengo uyoga mweupe ukiwa umepandwa kwa wingi katika sehemu hii maalumu na ukiwa umepangiliwa vizuri. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani ambao hutumia mazao mengi na hutegemea uzalishaji wa bidhaa nyingi.

Shamba kubwa la mpunga likivunwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kuvuna. Mashine hii kubwa ya kijani na njano inafanya kazi shambani na mtu mmoja akiwa karibu na mashine. Hii ni mfano wa kilimo cha kisasa na cha viwandani ambacho huongeza ufanisi na uzalishaji kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Wakulima kadhaa wakitembea ndani ya chafu kubwa, ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi, inakua na imepangiliwa kwa safu za kunyooka. Hii inaashiria kilimo cha kisasa na cha viwanda, ambacho hutegemea uoteshaji au uzalishaji wa kilimo cha mazao mengi.

Shamba kubwa la mahindi lililopandwa kwa mistari mirefu na iliyopangwa kwa usahihi. Hii inaashiria kilimo cha viwandani kinachotegemea mazao mengi, ili kuweza kuzalisha bidhaa bora kwa watumiaji.

Kundi la vifaranga wengi waliomo ndani ya banda kubwa ambapo kuna vyombo maalumu, vilivyotengwa kwa ajili ya upatikanaji wa chakula na maji, uwepo huu wa vifaranga wengi huashiria kilimo cha viwandani ambao vifaranga hawa ufugwa kwa ajili ya upatikanaji wa kuku wengi baadaye ambao watasaidia katika uzalishaji wa mayai pamoja na nyama.

Mkulima mmoja mwanaume akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa iliyoundwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa kinacho julikana Kama kilimo cha viwandani. Mkulima huyu amesimama karibu na mimea ya nyanya inayokua kwa wingi, huku mimea mingine kama vile matango na pilipili ikionekana katika safu iliyopangwa vizuri kwenye udongo wa unyevu nyevu.

Zao lenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga, likiwa linakuwa na kustawi vizuri ndani ya chafu kubwa yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria kilimo cha viwandani ambavyo hutegemea ukuaji na uzalishaji wa mazao mengi ndani ya shamba.

Ndani ya chafu kubwa ambapo kuna mazao ya mboga mboga yenye rangi ya kijani kibichi, kwa mbali kuna mkulima akifanya kazi ndani ya chafu hii, na hii inaonyesha kilimo cha viwandani ambapo mimea inakuzwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ili kusaidia uchakataji wa mazao haya viwandani.

Wanaume wawili ndani ya chafu ya kisasa wakichunguza mimea inayokua. Mimea hii inakua kwenye safu zilizopangwa kwa uangalifu. Miundombinu ya chafu ikiwemo mifumo ya kamba za kusaidia mimea na uingizaji hewa, inaonyesha mbinu za kilimo cha viwandani zinazotumia teknolojia hii kudhibiti mazingira na kuongeza uzalishaji.

Shamba la uyoga uliopandwa ndani ya chafu, uyoga huu mweupe umepandwa kwa wingi, ukikuwa kutoa kwenye udongo mweusi. Huu ni mfano wa kilimo cha viwandani cha uyoga, ambacho kinafanyika katika mazingira yanayodhibitiwa, ili kupata mavuno mengi.

Shamba kubwa la mahindi, ambapo ndani ya shamba hili kuna bomba kubwa lenye rangi nyeupe, ambayo imetobolewa na hupitisha maji. Uwepo wa bomba hili husaidia katika umwagiliaji, kwani humwagilia mpaka kwenye shina na zao husika, na humpunguzia mkulima adha ya kutegemea mvua kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao yake.

Shamba kubwa la mbogamboga likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, una mistari mirefu ya mimea na katikati ya kila mstari kuna mfereji mdogo ulioundwa ili maji yatiririke na kufikia mimea, hii inaonyesha jinsi mfumo wa umwagiliaji unavyotumiwa katika kilimo cha kisasa, ili kuhakikisha mimea inakua vizuri.

Shamba kubwa lenye udongo wa rangi nyekundu. Shambani hapa kukiwa na mipira midogo membamba ya rangi nyeusi, ikiwa imetandazwa na husaidia katika shughuli za umwagiliaji, kwani humpunguzia mkulima adha ya kutegemea mvua kwa ajili ya umwagiliaji, na pia mabomba haya ya husaidia katika umwagiliaji wa mimea kwa uzuri na ufanisi mkubwa.

Shamba kubwa ambapo mabomba yenye rangi nyeusi miembamba miembamba, imefungwa katika shamba hili. Mabomba haya husaidia katika utiririshaji na umwagiliaji wa maji kwa njia ya matone na humpunguzia mkulima gharama.

Shamba kubwa, ambapo mazao yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga, imeoteshwa kwenye matuta yaliyopangiliwa kwa safu za kunyooka. Kuna bomba jeusi ambalo husaidia katika umwagiliaji na humsaidia mkulima kupunguza gharama za kutegemea mvua kwa ajili ya umwagiliaji.

Shamba kubwa ambapo mimea yenye rangi ya kijani kibichi, imeoteshwa na kupangiliwa kwa safu za mistarimistari. Aidha shambani hapa kuna mipira ambayohusaidia katika umwagiliaji nampunguzia mkulima adha ya kutegemea mvua kwa ajili ya kumwagilia mazao yake.

Shamba kubwa lisilo na mimea ambapo limetayarishwa kwa kilimo, kuna matuta mengi na maji yanatiririka kupitia mabomba meusi hadi kwenye matuta hayo. Hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambapo maji hutiririka kwenye mifereji maalumu, iliyotengenezwa ili kufikia mimea.

Shamba kubwa kukiwa na bomba lenye rangi nyeupe, ambalo husaidia katika umwagiliaji kwenye shamba hili. Uwepo wa mabomba haya mwembamba ya rangi nyeusi, husaidia katika umwagiliaji wa mazao, kwani humsaidia mkulima kupunguza gharama za kutegemea mvua kwa ajili ya shughuli ya umwagiliaji.

Zao aina ya mahindi likiwa limeoteshwa kwenye matuta na kupangiliwa kwa safu za kunyooka za kiwima, shambani hapa kukiwa na bomba kubwa lenye rangi nyeupe, ambalo linatoa maji na yanayosaidia katika shughuli za umwagiliaji.

Shamba kubwa ambapo mimea aina ya maharage imepandwa kwenye mifumo ya kunyooka katika matuta na kukiwa na mabomba myembamba ya rangi nyeusi ambayo husaidia kwenye shughuli za umwagiliaji kwa kupitia matone.

Shamba kubwa kukiwa na matuta mengi ya mazao yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imeoteshwa kwa mpangilio wa safu za kunyooka. Pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi inayopita kwenye matuta haya kwa ajili ya kumwagilia mazao haya.

Mandhari ya mto unaopita kwenye eneo lenye uote wa savana mto huu na maji yanayotiririka pia kuna maeneo yenye miamba na vichaka vilivyoko ndani ya mto, kingo za mto zimefunikwa na nyasi pamoja na vichaka huku ardhi iliyoko mbali ikiwa na miti michache na mimea asili inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari ya mto unaopita kwenye eneo lenye miti michache na ardhi kavu. Mto huu unatiririka polepole na unaonekana kuwa na rangi ya udongo ikiashiria kwamba unapita kwenye ardhi yenye udongo wa rangi hii. Maeneo ya karibu na mto yamefunikwa na miti huku mazingira yalioko mbali yakiwa na vichaka vichache, hii inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari nzuri na pana yenye uoto wa kijani kibichi kama vile nyasi zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, pia kukiwa na ziwa kubwa ambalo liko kando na uoto huu wa asili ikionyesha uzuri wa mazingira haya asilia.

Mandhari pana na ya asili ya kisavana ambapo kuna uoto wa asili kama vile nyasi ndefu pamoja na vichaka vingi vyenye rangi ya kijani kibichi, kwa mbali kukiwa na vilima na anga likiwa na mawingu mazito ikiashiria dalili za mvua.

Mandhari ya kitropiki yenye uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Mandhari hii ikiwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi na mlima ambao umefunikwa na uoto wa asili wa kijani kibichi. Hii inaonyesha mandhari ya asili pamoja na mazingira yaliyotunzwa vizuri.

Mandhari pana na nzuri ya ardhi ikichukulia kutoka kwenye eneo la juu lenye mwinuko, mbele kukiwa na sehemu yenye kilima cha nyasi ya kijani kibichi, pia kuna eneo kubwa tambarare ya ardhi kavu yenye rangi ya kawia na sehemu za miti michache.

Mandhari nzuri ya asili ambapo kuna mto mkubwa unaotiririka katikati ya eneo lenye nyasi na miti ya porini, kando ya mto kuna mchanga na mimea ya kijani na mbali zaidi kuna ardhi kavu yenye miti michache, hii inaonesha uzuri wa mandhari ya asili.

Mandhari ya mlima, ambapo kuna mlima mkubwa wenye umbo la piramidi katikati ya eneo lenye nyasi na milima mingine. Milima na nyasi vimetawanyika na kuna watu wawili wanaozunguka eneo hili kama watalii. Mandhari hii inaonekana kama eneo la utalii au safari za kupanda milima.

Mandhari pana ikiwa na uoto wa asili, kama vile; miti, vichaka na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Anga likiwa la bluu na mawingu yakiwa meupe na mepesi. Hii inashiria uwepo wa mazingira ya asili na utulivu unaotokana na mazingira haya ya asilia.

Mawe mengi makubwa yalioko kwenye eneo tambarare likiwa na uoto wa asili wenye nyasi za rangi ya kijani kibichi. Mawe mengine yakiwa juu ya jiwe lingine kubwa na hii huashiria uwepo wa mazingira ya asili.

Mandhari pana yenye uoto wa asili ukiwa na barabara ya vumbi yenye rangi ya kkahawia, pia kukiwa na vichaka pamoja na nyasi na miti ikionekana kwa mbali pamoja na mlima uliotawaliwa na uoto wa kijani kibichi.

Barabara ya vumbi yenye rangi ya kahawia, pakiwa na mti mrefu uliyosimama wenyewe, na kwa mbali jua likiwa linazama hivyo anga likiwa limetawaliwa na mwanga wa jua ambao ni wa njano au rangi ya dhahabu. Pia kuna uoto wa asili kama vile nyasi na miti mingi mirefu.

Mandhari nzuri ya asili ambapo jua linazama, eneo lina nyasi nyingi na miti ya porini hasa miti ya miiba au aina ya "keshyia" ikiwa imetawanyika, rangi za machungwa na njano na jua zinatoa mwanga mzuri zikiashiria utulivu wa jioni, huu ni mfano wa mandhari ya savana au maeneo ya nyasi na miti ya porini.

Mandhari ya eneo la asili lenye milima midogo na miti mingi mbele kuna mimea na nyasi kavu mandhari imefunikwa na miti mirefu pamoja na vichaka na anga linamawingu meupe yaliyotawanyika, hii inaonesha sehemu ya pori au eneo la wazi lenye uzuri wa asili.

Mandhari ya savana yenye nyasi zilizokauka pamoja na miti mirefu ya kijani kibichi, kwa mbali kukiwa na mlima na anga likiwa na mawingu mazito, yakiashiria dalili za mvua. Uwepo wa mazingira hayo huonesha uzuri kwa asili.

Mandhari ya eneo kubwa ambapo kuna ziwa kubwa lililozungukwa na maeneo yenye kijani kibichi kando ya ziwa kuna misitu ya kijani kibichi, hali ya hewa pia ikiwa ni tulivu na nzuri hii inaonyesha uwepo uwoto wa asili na mandhari nzuri ya kitropiki.

Mandhari pana na yakuvutia ya eneo ya milima na mabonde ikionekana kutoka sehemu ya juu, mbele kuna sehemu ya mmea wenye majani ya kijani kibichi eneo lote likiwa na uoto wa asili na mashamba mengi yaliyogawanywa katika viwanja vidogo na vikubwa.

Mandhari pana na nzuri iliyotawaliwa na uoto wa asili kama vile nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, aidha kwenye mandhari hii kuna miteremko ambapo kuna mashamba yaliyowekwa na sehemu baadhi zikiwa na udongo wenye rangi ya kahawia.

Mandhari ya savana ikiwa na ardhi kame pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi na vichaka vidogovidogo, mbele kukiwa na mlima uliotawaliwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi na mawingu yakiwa meupe na anga ikiwa angavu.

Mandhari nzuri na ya ajabu, ambapo mpasuko mkubwa au bonde, likiwa limekata ardhi, kuta za bonde hili ni miamba mikubwa, na chini ya bonde kuna nyasi, na mimea ya kijani kibichi, mandhari hii inaonyesha uzuri wa asili, na inaweza kuwa ni matokeo ya shughuli za kijiolojia.

Mandhari nzuri ya mto au ziwa kubwa lililozungukwa na ardhi ya kijani kibichi, misitu na milima midogo; kwa mbali kuna miundo ya binadamu ikiashiria kwamba eneo hili linatumiwa kwa shughuli mbalimbali, ikiwemo makazi na shughuli za kilimo.

Mandhari ya jioni yenye utulivi na kuvutia, jua linazama nyuma ya mti mkubwa uliosimama peke ake na mwangaza wake mwekundu na wa dhahabu unaenea angani, barabara ya udongo wenye rangi nyekundu ikipita katikati ya mandhari, hii inaonesha uzuri wa asili pamoja na utulivu wa asili.

Mandhari ya asili ambapo kuna njia ya udongo mwekundu inayopita kwenye eneo la nyasi na miti ya porini, uoto wa asili ukiwa na rangi ya kijani kibichi na anga likiwa la bluu. Huu ni mfano wa mandhari ya savana au maeneo ya pori na inaweza kuwa njia ya gari inayotumika kwa utalii.

Mandhari ya mto mkubwa wenye maji ya rangi ya kahawia, unaopita katikati ya eneo lenye mimea na miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi, pia kuna daraja dogo la chuma linalovuka mto huu ikiunganisha pande mbili za mazingira haya. Mto ukiwa unazungukwa na visiwa vidogo vya mchanga ndani yake.

Madhari ya milima na vilima, vilivyofunikwa na nyasi pamoja na uoto mwingine wa asili wa kijani kibichi. Pia kuna barabara inayopinda kwa miteremko, ikipita katikati ya madhari hii yenye milima na vilima; hii inaonyesha uwepo wa mandhari za asili.

Mandhari ya kuvutia ya mlima Kenya, milima mingine inaonekana kwa mbali na kuna mimea ya kipekee na ya kijani kibichi. Anga likiwa ni la bluu na mawingu yakiwa meupe na mepesi. Hii inaonesha uzuri wa mandhari za asili.

Mandhari ya ajabu na ya asili, ikiangazia korongo kubwa na lenye muiuko mkali upande wa kushoto, chini ya korongo hili kuna ziwa tulivu lenye maji mengi karibu na ziwa kuna mimea mingi ya kijani kibichi.

Mandhari pana ya kitropiki yenye uoto wa asili kama vile nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miti mingi mirefu, anga likiwa na mawingu mazito ikiashiria mvua inataka kunyesha, uwepo wa mandhari hii ya kitropiki huonyesha uwoto wa asili, pamoja na mazingira ya asilia ambayo hufaa kwa kazi ya wanyamapori.

Mkulima mmoja akiwa kwenye eneo la shamba la mahindi kukiwa na mbuzi wa tatu, wenye rangi ya kahawia na mistari mieusi mgongoni, hii inaonesha ufugaji mdogomdogo ambapo wanyama aina ya mbuzi wanafugwa kwa ajili ya chakula au biashara.

Mbuzi wengi wenye rangi nyeupe na kahawia, wakiwa kwenye eneo la banda wakiwa wamefungiwa vizuri, chini kukiwa na maranda ya mbao. Ufugaji huu wa mbuzi huashiria ufugaji wa viwandani, ambao umelengwa hasa katika upatikanaji wa maziwa na nyama.

Kundi la mbuzi na kondoo wakiwa wamekusanyika katika eneo lililozingirwa na nguzo za mbao. Wanyama hawa wakiwa na rangi nyeupe na baadhi yao wana rangi ya kahawia au nyeusi. Hii inaonyesha ufugaji wa mbuzi na kondoo kwa ajili ya biashara au mahitaji ya familia.

Kundi la wafugaji wa nyuki, wakiwa wamevaa mavazi maalumu meupe yenye nyavu usoni, ili kujikinga. Wamekusanyika karibu na mizinga ya kisasa, ambapo mmoja wao anatoa sefu au fremu yenye asali na nyuki wengi juu yake.

Kanga jike mmoja, akiwa na vifaranga vyake. Kanga huyu ana manyoya yenye madoadoa meupe na meusi na anakichwa chenye rangi nyekundu. Vifaranga vyake ni vidogo na vina rangi tofautitofauti, vikiwemo vya kijivu na kahawia, na wote wamekusanyika karibu na mama yao.

Kundi kubwa la kuku wakiwa wamekusanyika ndani ya banda, kuku hawa wana manyoya ya rangi ya kahawia na wanakula chakula pia kuna vyombo vya kulishia, ambapo chakula kinatolewa kwa wingi hii inaonesha ufugaji wa kuku kwa idadi kubwa, mfumo unaolenga uzalishaji wa mayai na nyama.

Bata kadhaa wenye rangi nyeupe, wakiwa wanatembea kwenye banda lao na mbele amesimama mfugaji wa bata hawa, akiwa ameshikilia mfuko akiwa anawalisha bata hawa. Hii inaashiria ufugaji wa bata kwa ajili ya upatikanaji wa nyama.

Banda kubwa, likiwa na kuku wengi wenye rangi nyeupe, baadhi ya kuku hawa wanapata chakula kutoka kwenye vyombo maalumu vilivyotengwa kwa ajili ya chakula. Hii inaashiria ufugaji wa kuku kwa matumizi ya upatikanaji wa nyama au mayai.

Miche midogo ya mimea ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya trei maalumu za rangi nyeusi, kila shimo la trei lina mmea wake mdogo na udongo. Hii inaonesha mbinu ya kisasa ya uzalishaji wa mbegu, ambapo mbegu hupandwa katika mazingira yaliyodhibitiwa, kabla ya kuhamishiwa shambani.

Miche mingi iliyooteshwa ndani ya vyungu vyenye rangi nyeusi, na kupangiliwa vizuri ndani ya chafu kubwa; hii inaashiria hatua za awali katika kilimo cha mbegu ambapo miche midogo huoteshwa katika kitalu, kabla ya kuhamishiwa na kwenda shambani.

Shamba lililopandwa mimea midogo aina ya maharage, kila mmea umepandwa kwa mpangilio mzuri na bomba nyeusi za umwagiliaji zikiwa zimewekwa karibu na mimea hii, inaonyesha jinsi mbegu zinavyopandwa kwa utaratibu mzuri shambani hapa.

Miche midogomidogo iliyochipua kutoka kwenye matrei yenye rangi nyeusi ndani ya chumba maalumu kilichodhibitiwa, hii inaashiria hatua za mwanzo za ukuaji wa mbegu kabla ya kupandikizwa kwenye shamba kubwa.

Kifungashio chenye rangi tofauti tofauti kama vile njano na kijani zikiwa na nembo ya kampuni pamoja na picha ya zao litokanalo na mbegu hizi zilizomo ndani ya kifungo hiki. Kifungo hiki pia kina uzito ambao ni gramu 10 ikiashiria uzito wa mbegu hizi na hii uhashiria uuzaji wa mbegu bora za kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao bora.

Zao aina ya mahindi ambalo limeoteshwa kwa safu za kunyooka shambani, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yanayosaidia katika shughuli za kilimo shambani hapa, uwepo wa mahindi haya yanayostawi vizuri huashiria uchaguzi mzuri wa mbegu kwa wakulima.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya machungwa pamoja na bluu akiwa na picha ya zao aina ya tikiti, hii inaashiria kwamva kifungashio hiki kinambegu zao la tikiti na likiwa na uzito kamaili wa gramu tano. Hii inaashiria uuzaji wa mbegu bora wa kilimo ambao husaidia katika uzalishaji wa mazao bora.

Eneo la kilimo ndani ya chafu, ambapo mbegu za mimea zimepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu ndefu. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa cha mbegu, ambapo kila hatua inadhibitiwa kwa makini ili kuhakikisha mimea inakua katika hali nzuri, ikilenga kupata mbegu bora na zenye ubora wa juu kwa ajili ya matumizi ya baadaye.

Mazao aina ya mboga mboga yaliyomo ndani ya chafu kubwa yakiwa yamestawi vizuri na yakiwa ina rangi ya kijani kibichi, mazao haya yakiwa yameoteshwa na kupangiliwa kwa safu zilizonyooka huashiria uchaguzi mzuri wa mbegu ambao wakulima hufanya ili kuweza kupata mazao bora kutokana na mbegu bora za kilimo.

Mazao ya kijani kibichi aina ya mboga mboga yanayostawi vizuri kwenye shamba kubwa, huku kukiwa na mipira myembamba myeusi ambayo husaidia katika shughuli ya umwagiliaji, uwepo wa mazao haya yanayostawi vizuri huadhiria kilimo cha mbegu ambapo wakulima huchagua mbegu bora kwa ajili ya kupata mazao bora na safi.

Kifungashio chenye rangi nyeupe, kilicho na nembo ya kampuni pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi tofautitofauti, kama vile nyeusi pamoja na njano. Kifungashio hiki kikiwa na picha ya kabichi, kikiashiria kwamba kuna mbegu bora za zao la kabichi, ambalo lipo tayari kuuzwa kwa kulima ili waweze kupata zao bora.

Miche midogo ya mimea ikiwa imepandwa katika vyombo vidogo maalumu, kila chombo kina mche mmoja na baadhi ya miche ina majani machache, hii inaonesha mbinu ya kisasa ya uzariahaji wa mbegu ambapo mbegu hupandwa katika vyombo maalumu kabla ya kuhamishiwa shambani.

Mbegu za mazao tofautitofauti kama vile kabichi, hoho na karoti, zilizofungashwa kweye vifungashio maalumu, na kupangiliwa vizuri kwenye rafu ndani ya duka. Hii inaashiria uuzaji wa mbegu bora za mazao, ili kuongeza uzalishaji kwenye shughuli za kilimo.

Shamba kubwa la mahindi likiwa limetayarishwa kwa kilimo

Mazao yenye rangi ya kijani kibichi aina ya mbogamboga ikiwa inakua vizuri kwenye shamba kukiwa na mipira membamba meusi ambayo husaidia katika umwagiliaji wa matonematone. Huu huashiria matumizi bora ya mbegu bora za kilimo ambayo huzalisha mazao bora.

Shamba kubwa ambalo matuta ya mazao tofautitofauti, imeoteshwa na kupangiliwa kwa safu za kunyooka, pia kukiwa na miti na uoto mwingine wa asili wa rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria matumizi ya mbegu bora za kilimo; ambazo wakulima huchagua ili kuweza kupata mazao bora na stahiki.

Eneo la soko kukiwa na magunia yenye mazao tofauti tofauti yaliotokana na shughuli za kilimo, bidhaa hizi kama vile maharage pamoja na mazao mengine yakiwa tayari kwa kuuzwa na hii uashiria matumizi ya mbegu bora kwaajili ya upatikanaji wa mazao bora kama haya yalioko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Wakulima watatu wakiwa wamesimama na wakiwa wametandaza gunia maalumu yenye mbegu zinazo kaushwa, huu ni mchakato maalumu kwani husaidia kukausha mbegu kabla ya kusindikwa au kuoteshwa na kabla ya kuuzwa kwa watu.

Kifungashio chenye rangi tofautitofauti kama vile kijani na njano kikiwa na jina la kampuni pamoja na nembo na picha ya zao aina ya bropoli, kifungashio hiki kikiwa na mbegu ambazo zinauzwa kwa wakulima ili kuzipanda na kupata mazao bora kwa ajili ya uzalishaji na uuzaji wa zao bora.

Vifungashio venye rangi ya kahawia vikiwa vimepangiliwa vizuri kwenye meza, kukiwa kuna vyombo vingine vya plastiki na chupa ndogo za glasi, zikiwa na mbegu ndani yake. Hii inaashiria uuzaji wa mbegu bora za kilimo, ambazo husaidia katika uzalishaji wa mazao bora.

Kifungashio maalum chenye rangi tofauti tofauti kikiwa na picha ya zao aina ya nyanya ndani ya kifungashio hiki kukiwa na mbegu za nyanya na hii huashiria uwepo au uuzaji wa mbegu bora za kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao bora.

Zao aina la mahindi likiwa limelimwa vizuri kwenye eneo la shamba na bado halijakomaa ,uwepo wa mazao haya huashiria matumizi na uchaguzi wa mbegu bora kwa shughuli hii ya ukilimo.

Mbegu za mazao tofauti tofauti kama vile kitunguu chekundu pamoja na bamia zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye rafu ya kusimama, uwepo wa mbegu hizi huashiria uuzaji wa bidhaa bora au pembejeo bora za kilimo ambazo huongeza uzalishaji kwenye shughuli za kilimo.

Vifungashio vyenye rangi tofautitofauti vikiwa vimepangwa vizuri ndani ya duka, vifungashio hivi vikiwa na picha ya mimea zitokanazo na mbegu zilizomo ndani ya vifungashio hivi; hii inaashiria uuzaji wa mbegu bora za kilimo ambayo huwasaidia wakulima kupata mazao bora.

Paketi yenye rangi tofautitofauti ikiwa na jina ya kampuni pamoja na picha ya zao litokanalo na mbegu zilizomo ndani ya kifungashio hiki. Hii inaashiria uuzaji wa pembejeo bora za kilimo; ambazo husaidia katika uzalishaji mzuri wa mazao shambani.

Kifunganyio chenye rangi ya kijani pamoja na njano, kikiwa na nembo ya kampuni pamoja na picha ya zao linalotokana na uoteshaji wa mbegu zilizomo ndani ya kifungashio hiki. Hii inaonyesha uuzaji wa mbegu bora za kiliomo ili kuongeza ufanisi na uzalishaji wa mazao bora shambani.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya duka, akiwa amevalia fulana yenye rangi ya bluu na akiwa ameshikilia paketi yenye mbegu za zao aina ya mahindi, pia kwenye duka hili kuna rafu ikiwa kuna mbegu za mazao tofauti tofauti, zikiwa zimepangiliwa vizuri hii inaashiria uuzaji wa mbegu bora kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalum cha mbegu, kikiwa kina na rangi za kijani pamoja na njano, ikiwa na nembo ya kampuni pamoja na picha ya zao litokanalo na mbegu hiyo, hii inaashiria uuzaji wa mbegu bora kwa shughuli za kilimo.

Vyombo maalumu vyenye rangi ya kijivu, vikiwa na udongo wenye unyevuunyevu. Vyombo hivi vina mimea michanga iliyoanza kuota kutoka kwenye mbegu. Hii inaonyesha hatua za mwanzo za kilimo cha mbegu, ambapo mbegu huchipua kabla ya kupandikizwa mahali pa kudumu.

Banda la kuwafugia mbwa, ambalo limetengenezwa kwa umakini na linafanya kazi kama makazi salama na yenye usafi, lipo kwenye eneo la nyasi na lina uzio wa waya pamoja na kuta za mbao, ikiashiria mahali pema kwa ajili ya kutunza wanyama kama vile mbwa kwa matibabu ama chanjo.

Wahudumu wawili wa afya ya wanyama wakiwa wanamkagua

Daktari wa mifugo akimnyoa mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe. Mtaalamu huyo amevaa barakoa akionyesha umakini katika usafi na usalama wa mnyama na yeye binafsi. Shughuli hii ni muhimu kwa afya ya ngozi na manyoya ya mbwa kwani humkinga mbwa huyu dhidi ya magonjwa ya ngozi, wadudu na kumuweka awe safi

Mabanda maalumu yaliyotengenezwa kwa weledi na ufanisi mkubwa yakiwa yamewekwa sehemu maalumu, na yakiwa tayari kwa ajili ya kufugia wanyama. Mabanda haya ni muhimu kwani hutumika kutunza wanyama pale ambapo wanapofika sehemu muhimu ili kupata matibabu.

Daktari wa mifugo, akiwa amevaa kofia yenye rangi nyekundu na amevaa koti lenye rangi jeupe na amemshikilia mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeupe. Hii inaonyesha kwamba hii ni sehemu maalumu, kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya wanyama kama vile mbwa.

Sehemu maalumu ambapo kuna mabanda yaliyojengwa kwa muundo mzuri kwa ajili ya kufuga wanyama kama vile mbwa, pia wapo mbwa wawili wakionekana nje ya banda sehemu hii ikiwa imetengwa maalumu kwa ajili ya kutibu wanyama.

Ndege wa porini anayejulikana kama sekretari amesimama kwenye nyasi ndege huyu ana miguu mirefu na yenye manyoya menusi na meupe, hii inaonyesha uwepo wa ndege pori kama kitovu cha utalii na uzuri wa asili.

Kundi la tembo kadhaa wakiwemo tembo wakubwa na ndama mmoja mdogo aliye na rangi ya udongo ya rangi ya kahawia, wamesimama karibu sana na tembo wawili wakiwa wana mkinga ndama huyu, jambo ambalo linaonyesha ulinzi wa wanyamapori wao binafsi.

Ndege wa porini aina ya tai au pozi akiwa amesimama kwenye tawi la mti, ndege huyu anamanyoya ya kijivu na nyeupe na macho yake ni makubwa na yana rangi ya njano na mdomo wake ni wenye ncha kali. Hii inaonyesha uzuri na sifa za kipekee za wanyama pori.

Tumbili wa porini akila tunda au mmea, akiwa ameketi juu ya mwamba. Tumbili huyu ana manyua meusi na meupe na uso wake una rangi ya kahawia nyepesi, jicho lake likiwa wazi na kuna mimea ya kijani inayomzunguka ambayo inaweza kuwa ni sehemu ya mazingira yake ya asili ya misituni.

Mnyama wa porini aina ya swala akila nyasi. Mnyama huyu ana pembe ndefu zilizopinda na ana rangi ya kahawia na nyeupe kwenye mwili wake. Hii inaonyesha uhai wa wanyamapori katika mazingira yao ya asili na jinsi wanavyotafuta chakula.

Pundamilia akitembea kwenye eneo la wazi lenye mimea na vichaka pamoja na udongo wa rangi ya kahawia. Mbele yake kukiwa na mlima mkubwa uliofunikwa na mawingu kidogo na anga likiwa ni la bluu na safi. Hii inaonyesha makazi maalumu kwa ajili ya kutawaliwa na wanyamapori.

Tumbili wa porini akitembea kwenye ardhi yenye nyasi na udongo, ana manyoya ya rangi ya bluu yaliyochanganyika na kijivu na rangi ya kahawia mgogoni; mkia wake ni mrefu na mweusi hii inaonesha kiumbe huyu wa pori, akiwa kwenye mazingira yake ya asili.

Ndege wa porini anaye julikana kama sekretari akiwa amesimama kwenye nyasi, ndege huyu ana miguu mirefu yenye manyoya meusi na meupe. Hii inaashiria uwepo wa ndege pori ambao ni kitovu cha utalii

Tembo wawili, mmoja akiwa amesimama na mwingine akiwa amelala chini kwenye eneo lenye udongo mwekundu. Mhudumu wa wanyama aliyevaa vazi la kijani, na anamnywesha tembo aliyesimama maziwa kutoka kwenye chupa kubwa. Nyuma yao kuna kundi la watu wakitazama kuonyesha kuwa hili ni eneo la utunzaji au hifadhi ya wanyama, ambapo tembo hawa wanapata matunzo mazuri.